Kikundi cha NYS kinatumia tingatinga kutengeneza mifereji ya maji. Upande wa juu nyaya za stima zaonekana, na pia kuna nguo ambazo zimening'inia kwenye kamba.

Msongamano wa manyumba unashuhudiwa katika eneo hili. Baadhi ya mabati yameliwa na kutu. Pia kuna nguzo za umeme ambazo ziko katika wingi kwa usambazaji wa stima.

Mnyama huyu, kwa jina fisi anajulikana kwa sifa yake ya ulafi. Ana rangi ya hudhurungi, na madoadoa meusi. Amesimama kwa kichaka kilicho na nyasi za kijani kibichi. Mkia wake ni mfupi.

Tawakal ni aina ya gari la umma ambayo hubeba abiria kutoka nchi ya Kenya hadi nchi ya Tanzania na kuwatoa huko Tanzania na kuwaregesha huku Kenya. Kando yake kuna watu wawili ambao mmoja wao anavuta mkokoteni kama aina ya kusafirisha mizigo.

Magari ya umma yameegezwa kwenye jukwaa ili kupakia abiria kuwapeleka mahala ambapo wanapokwenda. Mabango haya yastahili kuonyesha kila steji ambayo abiria anafaa kuwa akishukia.

Gari la umma la kubeba abiria lijulikanalo kama Tuxedo .Hubeba abiria kutoka jiji la Nairobi hadi mtaa wa githurai. Jumba lililo kando yake upande wa kushoto , lajulikana kama RNG Plaza.

Gari moshi lenye rangi nyeupe, manjano na waridi limesimama kwenye reli. Miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi yaonekana upande wa kulia. Upande wa kushoto kumewekwa senyenge kama ishara ya usalama.

Misumari imetumika kwenye ukuta kwa kuweka bomba hizi tatu, ambazo zinatumika kutoa maji safi. Pia kuna ukungu ambao unaletwa na unyevu wa maji hayo.

Maji taka wametapakaa barabarani nje ya hoteli mahala ambapo palipo egezwa pikipiki. Watu watatu wanaonekana upande mwingine wakitembea polepole.